Mahali hili imetengewa hili kutupa takataka, ilikuepusha hadhari zinazo tokana na uchafu. Serekali imetenga mahali hii kwa jukumu lakusafisha nchi Kwa kutupa takataka katika eneo hili.

Hii inaonekana kuwa ni ofisi ya wanasiasa. Wanaosimama pale ni wanasiasa. Pia huyu anayeketi hapa ni mwanasiasa ambaye yeye ni mkuu wa upinzani.

Huyu ni hon lady justice Hellen Rafaela Namisi, ambaye ni hakimu wa mahakama kuu ya Kenya. Alijunga na orodha ya wawakili mwaka wa elf mwaka wa elfu mbili na nne.

Hawa ni wachezaji, wachezaji hawa wamevalia jezi ya mchezo wa timu ya Gor ,wachezaji hawa wanaonekana kuelekea uwanjani au wanaeza kuwa wanatoka uwanjani.

Hapa ni uwanjani, uwanjani hapa waonekana wachezaji wanaokimbia, wengi wao wa wachezaji hawa wamevalia jezi ya rangi ya samawati, nyuma ya wachezaji hapa kunaonekana goli.

Hii inaonekana kuwa ni ofisi ya kiserikali, kuna watu mbali mbali ambao wamefika ili kuweza kupata huduma za kiserikali. Nao wahudumu wa hapa wamekaa ange ili kuwasaidia wananchi wanaofika hapa.

Hawa ni mashabiki wa timu moja maarifu duniani. Mashabiki hawa wana furaha tele kwa sababu waonekana kuwa timu yao imepata ushindi.

Hii ni ofisi ya umma ambapo huduma mbalimbali za umma zinatolewa. Kuna watu wanne wanaotoka chumbani humu pamoja na mlinda lango ambaye amesimama mlangoni.

Wachezaji hawa wanacheza mchezo wa kandanda ambapo kuna timu mbili , timu moja imevalia nguo ya rangi nyekundu na timu nyingine imevalia nguo ya rangi nyeupe.